Wataalamu wa pembejeo na afya ya wanyama, wamesimama pamoja wakiwa wamevaa barakoa za rangi ya bluu. Wakijadiliana mbinu bora za kusaidia wakulima na wafugaji katika shughuli zao za kilimo pamoja na ufugaji.

Chupa ya dawa ya mifugo yenye rangi za bluu na nyeupe ikiambatana na boksi la rangi sawia yenye picha ya ng'ombe na maandishi meusi, ikiwa na tiba muhimu ya kudumisha afya bora ya mifugo kama ng'ombe.

Pembejeo za kilimo na dawa mbalimbali za wanyama wa kufugwa zikiwa kwenye chupa za plastiki zenye rangi nyeupe huku zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye kabati.

Pakiti yenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani yenye mvuto ikiwa na picha za ndege mbalimbali kama kuku na njiwa, kimebeba dawa kwa ajili ya ndege wa kufugwa ili kuhakikisha kuwa wana afya nzuri.

Viroba vitatu vya saizi tofauti vyenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani vikiwa na nembo yenye rangi ya njano na kijani, vimebeba mbolea kwa ajili ya mimea kama vile vitunguu na viazi.

Wataalamu wawili wa kilimo na mifugo wakifanya kazi pamoja kutengeneza pembejeo na dawa muhimu za mifugo, zikiwa tayari kuuzwa ili kuwasaidia wakulima na wafugaji kuboresha ufanyakazi wao.

Mkulima wa kiume akiwa amevaa koti la bluu, shati jeupe na suruali , amesimama kwenye shamba lake kubwa la mipapai huku mikononi mwake akiwa ameshika mapapai mawili yaliyo komaa kikamilifu. Tayari kwaajili ya kuuza sokoni.

Shamba kubwa lenye migomba iliyobeba mikungu ya ndizi iliyokomaa ambayo imefunikwa na mifuko ya plastiki yenye rangi ya bluu ikiandaliwa kwa lengo la kuvuna na kuuza baadae.

Shamba la vitunguu lina mipira plastiki iliyopita katikati kwa ajili ya kupitisha maji moja kwa moja kumwagilia mimea, kuhakikisha kuwa mimea hiyo inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji wake kwa lengo la kuuza.

Wakulima wakiwa wamekusanya mikungu ya ndizi zilizokomaa kutoka mashambani kwao wakiwa wameziweka ardhini tayari kwa ajili ya kuuza masokoni na kuhakikisha bidhaa zao zinauzwa kwa wateja zikiwa na hali nzuri.

Mkulima wa kiume akiwa amevaa shati la bluu na suruali amesimama katikati ya shamba lake kubwa la vitunguu, akihakikisha mimea yake inakuwa vizuri kwa lengo la kuuza vitunguu hivyo vikishakomaa.

Mwanamke mwenye umri wa makamo aliyeva tisheti nyeupe na siketi ndefu nyeusi, akiwa ameshikilia mahindi matatu huku amesimama kwenye sehemu ambapo mahindi ya njano yamekusanywa kwa wingi kwa ajili ya kuyauza.

Wakulima wa kiume wamekusanya mahindi waliovuna kando ya shamba lao kubwa la mahindi, na kwa ushirikiano wanayapakia kwenye viroba, wakijiandaa kuyauza kwa madhumuni ya kibiashara.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevaa koti la bluu na mwingine tisheti la zambarau, wakiwa shambani kwenye shamba kubwa la kahawa wakihakikisha kuwa mimea ya kahawa yenye matunda inakuwa vizuri kwa lengo la kuuza matunda hayo.

Wakulima wawili wanapakia karoti walizovuna kutoka shambani, kwenye viroba vikubwa ambavyo vina rangi nyeupe, wakijiandaa kusafirisha na kuuza mazao hayo sokoni.

Mkulima wa kiume akiwa yupo kwenye shamba lake kubwa la nyanya, ameinama kwa makini akiangalia hali ya mazao yake, kuhakikisha kuwa yanakua vyema na yanastawi vizuri kwa lengo la kufanikisha uzalishaji mzuri wa kibiashara baadaye.

Shamba kubwa la mipapai lililohifadhiwa vizuri na wakulima. Likiwa limesheheni mipapai iliyojaa matunda yaliyokomaa tayari kwa kuvunwa kwa matumizi ya kifamilia na biashara.

Wakulima wawili wameketi mbele ya shamba la nyanya lililostawi vizuri, wakijadili na kupanga mikakati ya kuendeleza kilimo chao, kinachohusu njia bora za kuongeza tija, mbinu za kutunza mimea na mipango ya mavuno yajayo.

Trekita kubwa lenye rangi ya kijani likiwa na matairi makubwa, yenye rangi nyeusi na njano limesimama tayari kwa ya kutumika kulima shamba kubwa ambalo tayari limeandaliwa kwa ajili ya upandaji.

Mashine yenye rangi nyekundu iliyopauka ikiwa shambani ikitumika kwa ufanisi kukata nyasi ndefu zilizokuwa shambani, kuhakikisha shamba linaandaliwa ipasavyo kwa ajili ya kupanda mazao mapya na kurahisisha kazi ya kilimo kwa wakulima.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikitumika kuhakikisha kuwa nyanya zilizopandwa katika jengo hili la kidigitali la kilimo zinakua vizuri na kuwa na afya bora.

Trekta kubwa lenye rangi ya bluu na matairi makubwa yenye rangi nyeusi likiwa lipo shambani linakata nyasi. kwa ajili ya kuliandaa hilo shamba kwa madhumuni ya kilimo.

Samaki watatu wa kufugwa wenye rangi za kuvutia kama rangi ya chungwa, nyeusi, njano, nyeupe na nyekundu, wakiwa wanatunzwa kwa makini kama mapambo wakionyesha uzuri wao wa kipekee ndani ya mazingira ya bwawa.

Samaki wa kufugwa wenye rangi mbalimbali kama nyeupe, nyeusi na chungwa, wakiogolea kwa furaha katika safi yaliyo wekwa kwa ajili yao, wakipendeza na kuifanya mazingira kuwa ya kuvutia wakitumika kama mapambo.

Samaki wa kufugwa wa rangi ya bluu, wenye mwili wenye kung'aa akiwa anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi yaliyoandaliwa mahususi kwake akionyesha uzuri wake kama mapambo ya asili.

Nafaka za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ustadi ndani ya magunia meupe, tayari kwa ajili ya kusafirishwa au kuuzwa kwa wateja ambao wanaitaji bidhaa hizo.

Mto mdogo wenye mtiririko wa taratibu ukiwa unapita katikati ya msitu wenye miti membamba pamoja na minene ambayo inarangi ya kijani, huku maji yake yakiwa na rangi ya udongo mwekundi yakiwa yanang'aa chini ya mwanga hafifu unaopenya kupitia matawi

Mimea kadhaa inastawi vizuri huku ikiwa imepandwa kwa njia ya kilimo cha maji bila udongo, ikipata virutubisho vya kutosha kutoka kwenye maji yaliyoyabeba madini muhimu yanayosaidia katika ukuaji mzuri wa mimea hiyo.

Mboga za majani aina ya kabeji zimepandwa kwenye shamba kubwa, lisilotumia udongo bali zikikuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu, kwa ukuaji na ustawi bora wa mimea hiyo.

Mboga za majani zilizostawi vizuri kupitia kilimo cha maji ambacho hakitumii udongo, Bali maji yenye virutubisho muhimu kwaajili ya ukuaji na ustawi bora wa mimea.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani pamoja na michache yenye rangi ya damu ya mzee, imepandwa kwa kutumia kilimo cha maji bila udongo, na imekua vizuri kutokana na virutubisho muhimu vilivyopo kwenye maji yanayotumika katika kilimo hicho.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri kupitia kilimo cha maji bila udongo, ambacho kinatumia maji yenye virutubisho muhimu yanayo hakikisha ukuaji muhimu wa mimea hiyo.

Mimea kadhaa imepandwa kwa njia ya kilimo cha maji bila udongo ikiwa imewekwa kwenye vyombo vya plastiki vyeupe vilivyotobolewa chini, ambavyo vimewekwa kwenye maji yenye virutubisho vyote muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za kijani kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji, likiwa linatumia maji yenye madini maalumu kama chanzo cha virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji bora wa mboga hizo bila kutumia udongo, ili kuhakikisha uzalishaji wa mazao yenye afya na ubora wa hali ya juu.

Mboga za kijani zikiwa zimepandwa kwa mfumo wa kilimo cha maji, huku maji yenye madini maalum yakitumiwa kutoa virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya ukuzaji wa mboga hizo ili ziwe na afya bora na kustawi vizuri katika mazingira yaliyothibitiwa.

Wakulima watatu wawili wakiwa wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameinama shambani, huku waking'oa na kuondoa magugu ili kuhakikisha kuwa mboga zilizopandwa zinakuwa vizuri.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa na matairi makubwa manne ya rangi nyeusi, linapita kwenye shamba kubwa lililopandwa mimea katika mistari mirefu iliyonyooka, likipalilia shamba hilo kuhakikisha mimea inastawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa kwa wingi, matunda aina ya strawberri. Yakilenga uzalishaji mkubwa wa matunda hayo, kwa ajili ya biashara na usambazaji katika viwanda mbalimbali, vya usindikaji wa matunda.

Kuku wengi wenye manyoya ya kahawia wamefungiwa ndani ya banda lililojengwa kwa tofali upande wa chini, na mbao upande wa juu, kwa madhumuni ya ufugaji wa kibiashara huku wakiwa wamewekewa maji na chakula ndani ya banda hilo ili kuhakikisha ustawi na ukuaji wao mzuri.

Mipira miwili mirefu ya plastiki yenye rangi nyeusi, imejazwa maji na kupitishwa shambani kwa ajili ya kufanya kilimo cha umwagiliaji, ili kuhakikisha kwamba mimea itakayopandwa hapo inastawi vizuri.

Mpira mweusi wa plastiki uliobeba maji ukiwa umepita kwenye shamba la miche michanga inayochipua, ukitoa maji kwa njia ya mtozo au matone kwa madhumuni ya kumwagilia miche hiyo ili iweze kukua na kustawi vizuri

Mandhari ya kuvutia yenye miti ambayo ina rangi ya kijani ikiambatana na mashamba ya mimea ya kijani iliyokomaa na kustawi vizuri, huku juu kukiwa na anga safi la bluu likipambwa na mawingu meupe yaliyokusanyika kwa umbo zuri sehemu moja.

Mandhari nzuri na tulivu ya tambarare yenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, na miti yenye rangi ya kijani iliyokoza, huku ng'ambo kukiwa na mlima mkubwa ambao unazunguka eneo hilo.

Pakiti kadhaa zenye rangi nyeupe na kijani zikiwa zimebeba mbegu za mboga mbalimbali ambazo zimewekwa kama lebo ya pakiti hizo, mboga kama vile karoti, bamia, kitunguu, nyanya, tango pamoja na tikiti.

Pakiti lenye rangi kadhaa kama vile bluu, rangi ya chungwa pamoja na nyeupe ikiwa na lebo yenye picha ya tikiti maji, ikiwa imebeba mbegu zenye uzito wa gram tano kwa ajili ya kupanda matikiti maji.

Pakti lenye rangi ya kijani, nyeupe na njano; likiwa na lebo iliyo na picha za maboga, yamebeba mbegu za kupandia mmea huo likilenga kuwasaidia wakulima katika kilimo na kuhakikisha mazao yanakua kwa ubora.

Pakti lenye rangi nyeupe, nyekundu na kijani, likiwa na maandishi ya rangi nyeusi na ya njano, pamoja na lebo yenye picha ya kabichi, limebeba mbegu zilizokusudiwa kwa ajili ya kupanda zao hilo.

Miche mingi ya kijani imestawi shambani huku mabomba ya plastiki yenye rangi nyeusi, yamepita katikati ya shamba hilo yakitumika kumwagilia miche kwa ajili ya ukuaji bora.

Paketi yenye rangi mbalimbali kama vile njano na kijani iliyokolea yenye lebo iliyo na picha ya mboga aina ya spinachi ikiwa imebeba mbegu za kupandia mboga aina hiyo.

Miche ya mimea mbalimbali, yenye rangi tofauti, kama vile kijani iliyokoza, kijani mpauko na damu ya Mzee, ikiwa imepandwa kwenye makontena meusi yenye vyumba vidogovidogo vya umbo la mraba kwa ajili ya kukuza na kuhakikisha miche hiyo inastawi kwa ufanisi mzuri kabla ya kuhamishwa shambani.

Katika jitihada za kuwasaidia wakulima, shirika moja la kutoa msaada limegawa magunia mengi ya mbegu, kwa ajili ya kuwawezesha wakulima katika hekaheka zao za kilimo.

Pakiti zenye rangi nyeupe na kijani zikiwa zimebeba mbegu za mboga tofautitofauti kama vile kitunguu na mboga nyingine za kijani; huku zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima wanaohitaji kuzalisha mazao yao ya mboga.

Mabanda madogo ya mbao yaliyokusanywa pamoja katika eneo moja, yakitumika kwa ajili ya kuwahifadhi na kuwatunza wanyama wa kufugwa wakati wanapopatiwa matibabu katika kituo cha afya cha wanyama.

Kipeperushi chenye rangi nyeupe, kijani na nyekundu, chenye picha za wanyama mbalimbali wa kufugwa kama mbwa, paka na sungura, kikiwa kinatangaza huduma mbalimbali za afya kwa ajili ya wanyama wa kufugwa.

Mbwa mwenye rangi nyeupe amewekwa juu ya meza ya matibabu, akihudumiwa na daktari wa mifugo ambaye anahakikisha kuwa anapatiwa huduma ya usafi na afya, ili atoke kituoni hapo akiwa msafi na mwenye afya njema.

Mabanda kadhaa yaliyochongwa kwa kutumia mbao yakiwa yamepangwa vizuri katika kituo cha afya cha wanyama, kwa ajili ya kutunza mifugo mbalimbali itakayoletwa kituoni hapo kwa ajili ya matibabu.